Ni wanawake wawili labda wote wakiwa wazee wote wanashirikiana nje. Mwanamke mmoja ameketi na ana barakoa usoni akionekana akipokea nyaraka kutoka kwa mwanamke mwingine aliyesimama ambaye pia ana barakoa na amevaa shati la buluu.

Wanawake wawili na mtoto mchanga wakiwa kwenye meza. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni kwa kitenge na wote wawili yeye na mwanamke mwingine wamevaa barakoa na mke wa tatu ambaye hajaonekana uso wake anaonekana akitumia simu. Wote wako nje na kuna miti nyuma yao na jengo kubwa kwa umbali inaonekana kama shughuli ya jamii.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakipokea chanjo ya matibabu katika mazingira yanayoonekana kituo cha afya. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mfanyakazi wa afya anaonekana akimpatia mtu mwingine sindano. Pia kuna vifaa vya matibabu kama vile sanduku la kubebea.

Ni gari la kubebea wagonjwa likivuta trela iliyoandikwa clinic kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Kuna miti na anga la mawingu nyuma, inaonekana kama kituo cha matibabu kinachohamasisha kiko tayari kwa kutoa huduma zake.

Mwanaume ambaye amevaa barakoa anampatia mama maji na mtoto wake katika eneo la jangwa lenye vibanda vichache nyuma. Inaashiria maisha katika mazingira magumu.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia sare wakifanya sherehe ya uzinduzio wa kile kinachoonekana kwa kitengo cha afya. Watu wawili katikati wanashikilia utepe wa njano na makasi wakionyesha ishara ya kukata utepe. Nyuma kuna gari kubwa jeupe lenye nembo ya AMREF.Inaonekana ni tukio la ushirikiano wa afya.

Ni wanawake wawili mmoja akiwa amevalia shanga za jadi na mwingine akiwa na barakoa usoni wakizungumza. Wanaonekana kuwa nje labda wakijaza fomu au kufanya mazungumzo rasmi. Wapo chini ya mti na kuna mtu mwingine kwa mbali. Inawezekana ni mfumo wa kutoa huduma za kijamii.

Kundi la wanawake katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa na chafu na vifaa vilivyotupwa labda eneo la makazi duni au jaa. Mwanamke mmoja anayevalia fulana ya buluu yenye maandishi na barakoa anaonekana kuongea na wanawake wengine.

Daktari wa meno ambaye anavaa koti jeupe la maabara na kinga za buluu anamwonyesha mgonjwa picha ya x-ray ya meno kwenye kompyuta ndogo. Mgonjwa mwanamke mwenye tabasamu ana ngozi nyeusi anaonekana akitazama picha hiyo kwa makini. Wote wawili wanaonekana kuwa katika utauzi au mazingira ya kliniki.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa uko wazi na daktari anatumia kioo kuangalia meno na ufisi. Daktari amevaa glovu za rangi za bluu kwa ajili ya usafi na kujikinga na maambukizi yoyote.

Wataalamu wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto. Mmoja wa wataalamua anaangalia kinywa cha mgonjwa huku mwingine akimsaidia. Wote wamevaa vifaa vya kujikinga kama vile, barakoa, glovu na kofia za wapasuaji, na mmoja ana miwani ya kujikinga.

Ni kinywa wazi cha mwanamke chenye meno nyeupe na tabasamu pana. Midomo yake imepakwa rangi nyekundu ing'aayo na ulimi unaonekana nje kidogo.

Watu watatu wanatembea wakiondoka kutoka kwa majengo yalioharibika. Wamevaa fulana za rangi ya chungwa juu ya nguo zao na mmoja amevaa buti ndefu. Eneo lote linaonekana kuchafuliwa na uchafu na mimea iliyoharibika na ikipendekeza uharibifu kutokana na mapepo na maafa mengine. Nyuma kuna majengo mawili yote yamechafuliwa na inaonekana yameharibu.

Ni eneo ambalo ajali mbaya imefanyika barabarani. Kuna magari yaliyoharibika vibaya likiwemo basi na watu wengi wamekusanyika karibu inaonekana kuna uharibifu mkubwa na hali ya taharuki.

Ni kundi la watu wanaopita katika maji mengi yaliyotuama. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia ikionyesha labda udongo umechanganyika ndani yake, jambo ambalo ni kawaida katika mafuriko. Watu hawa wamevaa fulana nyekundu za kuvalia juu zinazofanana na zile zinazovaliwa na waokoaji wanaosaidia katika hali za dharura.

Ni eneo ilio na udongo mwekundu ambao unawezakuashiria udongo wenye chuma kingi. Udongo unaathiriwa na ukame, kuna miti michache iliyotawanyika ambayo inaonekana kuwa na majani machache ikipendekeza hali ya hewa kavu. Ardhi inaonekana kuwa tambarare ingawa kunawezakuwa na mabadiliko madogo ya muinuko.

Ni eneo ambalo limekumbwa na mkasa mkubwa wa moto. Kuna mabaki ya mabati zilizoharibika na uchafu mwingi uliotawanyika kuashiria majengo yalibomolewa .Watu kadhaa wanaonekana katikati baadhi yao wakizunguka eneo hilo lililoharibika.

Ni eneo iliyoathirika na mafuriko huku maji machafu yenye rangi ya kahawia yakiwa yamejaa. Kuna mtu mmoja anajaribu kupita akishika vipande vya mbao vilivyotawanyika majini. Nyuma yake, kuna takataka na vitu vingine vilivyoelea majini na upande wa kushoto kuna kundi la watu.

Ni athari za mafuriko makali katika sehemu ya kwanza. Watu wanaonekana wakitembea wakijaribu kupita kwenye maji mengi yenye rangi ya matope. Nyumba zinaonekana zimezama kwa sehemu ya pili. Mtu amekaa juu ya paa la nyumba iliyozama kabisa akionyesha ishara ya kutafuta msaada.

Ni lori la zima moto jekundu lililosimama karibu na jengo likiwa na kikundi cha wazima moto waliovalia sare zao. Mbele mwanaume mmoja amesimama akiongea kwenye simu na magari mengine yanaonekana sehemu ya kulia ya picha.

Wazima moto wanne wakiwa wamevalia sare kamili za kuzimia moto na vifaa vya kujikinga. Wamevalia kofia ngumu zenye rangi tofauti, barakoa zinazofunika nyuso zao na suti nene za kujikinga na moto. Mmoja wa wazima moto ambaye anaonekana kuwa mbele, amepiga magoti na anashikilia kifaa kirefu kinachofanana na mkuki akielekeza kwenye mlango wa jengo dogo la kijani kibichi.

Yamejaa maji mengi ya kahawia ambayo yanaashiria kuwa ni maji ya mafuriko yanayobeba matope na uchafu. Katika picha kuna watu kadhaa, mwanamke mmoja yuko mbele akiwa amesimama ndani ya maji ambayo yanamfikia magoti. Ameonakana akitazama mbele. Nyuma yake kuna wanaume wengine kadhaa na wanaotembelea ndani ya maji hayo, wakionyesha kuwa eneo hilo limeathirika.

Ni jengo lililobomoka vibaya labda kutokana na tetemeko la ardhi au janga jingine. Kimetapakaa vifusi vingi barabara na magari mawili yameegeshwa karibu huku moja likionekana limeharibiwa kidogo na vifusi. Jengo la karibu linaonekana liko sawa lakini lina nyufa. Kuna dalili za uharibifu mkubwa wa majengo.

Lori kubwa la kijani kibichi linapakia takataka katika eneo lenye makazi duni. Takataka hizo zimekusanywa kwenye mifuko mikubwa ya bluu na zimerundikana chini. Watu kadhaa baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi wanaonekana wamesimama karibu wengine wakisaidia kupakia takataka kwenye lori.

Ni eneo kubwa la msitu lililokatwa miti likiwa na mabaki mengi ya miti iliyokatwa na mashina ya miti yaliyobaki. Baadhi ya miti imebaki imesimama kando kando ya eneo hilo, inaonekana kama shamba la miti lililokatwa.

Ni mtu ambaye amevalia suti nyeusi ya kupiga mbizi, kofia ya kupiga mbizi na vifaa vingine vya kupiga mbizi kama vile tanki ya hewa mgongoni na kidhibiti mdomoni. Anaonekana akishika kitu mkononi mwake labda akimlisha samaki. Tanki limejaa maji ya buluu yenye kung'aa na chemichemi ndogondogo zikielea zikionyesha mwanga unaopenya kutoka juu.

Mm, aina mbalimbali za vyakula vyenye nyuzinyuzi mingi kama vile matunda, zabibu, tofaha, ndizi, strawberry , mboga, brocolli , kabeeji, vitunguu na mikunde, na pia viazi vitamu.

Ni chombo cha xray chenye mashine ya xray iliyoko katikati na meza yake. Mwanamke aliyevalia shati jekundu na suruali ya pinki amesimama karibu na ukuta upande wa kushoto. Kioo kinaonekana kuwa na vumbi.

Kuna viti viwili vya magurudumu vilivyo na fremu za chuma na viti vya buluu. Kimoja kiko mbele zaidi na kingine kiko nyuma ya kiti kidogo. Karibu na viti hivyo vya magurudumu kuna kitanda cha chuma chenye kutu na kitanda kingine cha hospitali chenye magurudumu sehemu ya juu nyeupe.

Ni chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi kinachoonekana kuwa na kliniki. Kuna skrini mbili za faragha, kila moja ikiwa na pazi la kijani kibichi linaloning'inia kwenye fremu nyeupe. Skrini hizi zimewekwa karibu na ukuta wa kulia kuelekea upande wa kushoto. Kuna sidi ya chuma inayotumika kuning'inia drip .

Msichana mdogo anapokea chanjo ya mdomo, pengine chanjo ya polio, mtu mzima anaonekana akimatia matone ya chanjo kinywani mwake. Msichana huyo ana nywele zilizofungwa na shanga zenye rangi mbalimbali na ameva nguo ya rangi ya waridi. Nyuma yao kuna mimea na watu wengine.

Mkono wa mtu, mfano daktari, aliyevalia glavu za bluu, unachoma sindano kwenye mkono mwingine. Inaonekana kama mtu anapokea sindano au chanjo.

Msichana mdogo anapokea chanjo ya mdomo pengine chanjo ya Polio, mtu mzima anaonekana akimpatia matone kutoka kwenye chupa ndogo huku msichana akitazama juu na mdomo wazi. Kuna mtu mwingine nyuma kidogo upande wa kushoto anayeshuhudia tukio hilo.

Ni wodi cha watoto kutokana na kuwepo kwa vitanda vidogo vinavyofanana na belubelu. Kuna matumizi makubwa ya rangi ya waridi kwenye kuta na fremu za milango na madirisha ambayo mara nyingi hutumika katika maeneo yanayohusiana na watoto, vitanda kadhaa hospitali vinaonekana vingine vikiwa na wagonjwa.

Afisa wa afya anamptia mtoto mchanga chanjo cha mdomo. Mtoto huyo anashikiliwa na mwanamke anayeonekana kuwa mama yake. Tukio hilo linaweza kuwa sehemu ya kampuni ya chanjo au programu ya afya ya umma inayolenga watoto. Watu wengine kadha wanaonekana nyum, wengine wakiwa wamevalia nguo za chanjo zinazofanana, kuashiria kuwa kuna tukio au mkusanyiko mkubwa wa afya.

Msichana ameketi chini. Amevaa fulana ya rangi ya chungwa. Anazungumza na kundi la watoto wadogo walioketi mbele yake. Anawasimulia hadithi. Wapo nje na nyuma yao kuna ukuta wa matofali ya udongo na mlango wa mbao wa rangi ya samawati.

Mtoto mdogo amelala chali na sehemu ya bega lake la kulia inaonekana wazi. Kuna alama ndogo inayoonekana kama kovu kwenye bega hilo. Alama hiyo inaonekana kuwa na rangi nyepesi katikati ya mduara mwekundu kidogo unaozunguka ukionyesha labda ni sehemu ya mnyenyuko wa chanjo.

Mkono ya mtu mzima inashugulikia mtoto mchanga ambaye amelala juu ya blanketi ya waridi anaonekana kama amefungwa bandeji, anapatiwa matibabu kwenye mkono wake. Katika mandhari ya nyuma kuna vitanda vya hospitali inaonyesha kuwa tukio hili linafanyika katika mazingira ya matibabu.

Mwanamke amevalia barakoa na amebeba mtoto mchanga katika kliniki, nyuma yao kuna wahudumu wa afya wawili ambao pia wamevalia barakoa wanafanya kazi, huduma za afya mama na mtoto.

Mwanamke anaye onekana kuwa mlezi anamwagalia mtoto mdogo alie lala kwenye kitanda cha mtoto, ukuta nyuma yake umepakwa rangi na una mchoro mkubwa wa Winnie the Pooh na kando yake pia kuna viti vidogo vidogo vya watoto.

Daktari amevalia barakoa na miwani anampa mtoto mdogo sindano begani. Mtoto anaonekana akiwa amevaa shati lenye rangi mbalimbali. Upande wa kulia wa picha kuna chupa ndogo iliyoandikwa malaria.

Mkono wa mtu mzima unampatia mtoto mchanga chanja ya matone mdomoni. Mtoto analala chali na anaonekana kuwa mdogo sana. Mandhari ya nyuma hayako wazi lakini kuna rangi za buluu na njano zinazoonekana.

Kituo cha kunawa mikono kilichoboreshwa nje, kuna chombo kikubwa cha bluu cha maji juu ya stendi ya mbao, sinki nyeupe chini yake na ndoo ya kijani kibichi ya kukusanya maji machafu. Karibu na stendi kuna ndoo nyeupe iliyoandikwa trash kwa ajili ya takataka. Pia kuna chupa ya sabuni ya maji karibu na chombo cha maji.

Ni bustani ya mboga iliyo na mimea ya nyanya, iliyo na matunda mabichi na vitunguu vilivyo pandwa kwa safu chini ya anga la bluu lenye mawingu kidogo na miti kwa nyuma yake.

ni mmea wenye majani mabichi yaliyofunikwa na vumbi kidogo ukiwa umesimama katikati ya nyasi na mawe nyuma. Mwangaza wa jua uanonekana kuangazia mmea. Mmea huu unatumika sanasana kama dawa ya kienyeji.

Ni shamba lililopandwa vitunguu maji iliyonyooka katika safu ndefu . Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna mimea mingine na miti kwa nyuma. Jua linaonekana kuangaza juu ya shamba .